Hapa tumepewa mchoro, tumepewa karatasi iliowekewa kwa ukuta, kwa hili karatasi iko na maandiko mingi sana. Maandiko ilio juu sana imeandikwa in our school we obey rules, we work as a team tena Kuna mahali imeandikwa we obey our teachers .

Karatasi inaonekana ni Karatasi ya maswali imeandikwa 2 na 2 tena juu Holy Bible imechorwa inaonekana ni Karatasi ya maswali ya CRE.

Hawa ni wachezaji wanacheza kwa hili uwanja wengi wao ni walemavu, moja tu ndio ako sawa ambaye amevalia nyekundu anaonekana kuwafanyia wengine mazoezi.

Hizi dawati tumeonyeshwa dawati Kuna dawati zenye ziko na viti moja kiti moja imeanguka moja kwa hizi dawati juu ni rangi nyeupe mbele kidogo kuna bao nyeupe.

Hapa tunaona kuna nyumba kubwa ya korofa iliyojengwa. Nyumba hili tena tunaona kando yake kuna maua zilizokatwa vizuri. Kuna tena kitu inayoonekana kama kama mbao yenye imeandikwa visitors please pass through the office . Hapa inaonekana kuwa inaweza kuwa shule ama inaweza kuwa tu ni mahali pa public .

Tunaonyeshwa kwa hapa tumeonyeshwa meza, kuna meza refu, kuna viti zilizo karibu na hizi meza, kwa hii meza juu tunaona kuna tarakilishi kwa meza, tena kando kidigo tunaona kuna dirisha na pazia iliyo karibu.

Hii ni kitabu limetumanishwa hapa, ni kitabu yenye imeandikwa " Nyota ya Kiswahili 2", kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili, kwa hili kitabu pia kuna mchoro, mchoro watu wawili wenye wako juu ya farasi wawili.

Kwa meza hili kuna tarakilishi mbili, kuna tena tunaona kuna mahali kuna kalamu, tena kando kidogo tunaona kuna kitu kama kompyuta, tena tunaona kwa hili tarakilisho kuna maandiko imeandikwa Internet facility is strictly for education purpose only .

Meza hapa kuna tarakilishi yenye imewekelewa hapa juu ya meza. Kando kidogo tunaona pia kuna kitu imewekelewa inakaa kama kitambaa. Tena kuna kiti iliyo karibu na hili meza, kiti nyeupe.

Bao nyeupe kwa hili bao imeandikwa Ijumaa Februari 2025 swali, herifu ndogo utumika natena tunaona kuna herifu zingine zimeandikwa kuna rula yenye imewekwa katika ya hili bao.

Hili karatasi tumeonyeshwa karatasi yenye iko na mchoro chini, mbele juu tena kuna mchoro. Hapo katikati imeandikwa play learn and know together . Tena kuna watoto wenye wamechorwa, kuna kuna mikono zenye tunaona zinaandikili kitu kwa kitabu.

Watu wawili ambao wanaonekana kwa hili picha wanakaa kuwa wakimbiaji. Wawili wa hao watu, mmoja akiwa amefunika macho, tena kuna maandiko zimeandikwa kwa nguo ya hawa watu wawili. Moja imeandikwa guide alliance , ingine imeandikwa Kenya alliance Kimani.

Hapa tumeonyeswa mlango, mlango moja enye imefungwa ikona rangi nyekundu, kwa hili mlango kuna karatasi imeandikwa grade sixty mr evoli , hapa tena karibu na hii mlango kuna maua ziko kando kidogo.

Kuna wachezaji ambao wamevalia nguo enye imefanana. Wachezaji hawa kwa nguo unaona imeandikwa Kenya. Tena tunaona wakiwa ni watu ambao ni walemavu vile tunavyoona kuna wanatembelelea vitu vya watu walemavu.

Kuna mama ambaye amekaa chini, anakaa kuwa ameshikilia amekaa chini ameshika mikono yake mbili. Huyu mama anaonekana kuwa ni kama ana miguu yote mbili amewekelewa chuma kwa miguu yote mbili. Tena kuna maandishi imeandikwa chini yake "Asiya Sururu Mohammed, Nationality Kenya, Date of Birth nineteen ninety-two, Single sculls, Amputee both legs ".

Kuna mtu mmoja amesimama hapa anaonekana ni mkimbiaji vile amevalia nguo zake yenye imeandikwa Kenya nyekundu. Tena tunaona hapo chini yake kuna maandishi zimeandika Wesley Kimeli nationality Kenyan .

Karatasi yenye imewekwa hapa imeandikwa forest our future our forest in furnerian coved with many trees , it is recommended that each country must have at least ten percent .

Mama mwenye amekaa, upande wake wa nyuma ni bahari kubwa sana. Amevalia nguo ya Kenya, anakaa mwanariadha. Kuna bao ameshika mbele yake imeandikwa Paris 2024 qualified .

Inaonekana watu watatu vile wamevalia wanakaa watu ambao wanakimbia ,vile wamevalia hao watu watatu tunaona kuwa wamevalia nguo tofauti yenye imeandikwa majina yao ,Nissan kuna ya mwingine imeandikwa Kenya Kimani ,kuna ya mwingine imeandikwa Santos.

Watu wanaonekana kwa hili picha, inaonekana ni watu walemavu , naona viti zao ambao wameikalia, wamevalia nguo yenye zimefanana, wote wakiwa wamevalia nguo yao nyekundu ya juu yenye imeandikwa Kenya.

Hapa tunaiona vitu kama mafaili, malaptop za watoto zilizopangwa vizuri. Kando yake kidogo tunaona kuna kiti, kuna dawati inayoonekana kuwa ya shule. Tena hapa kando kidogo tunaona tena kuna kikombe ama kitu inayoonekana kama chupa hapo juu.

Hii ukuta kuna karatasi pia imeandikwa juu, ni karatasi ya shule, imeanikwa a,b,c,d hadi z, tena kuna nyuma yake ni kitambaa nyekundu imeandikwa happy .

Kwa hapa tunaona kuna mtu mmoja mwenye amekalia hiyo kiti yake ya kusaidiwa. Tena huyu mtu amevalia vitusi mkononi. Ni mtu mwingine kwa upande mwingine anakaa kua kuna kitu ameishikilia anajaribu kumsaidia mtu huyu ili afanye mazoezi.

Hapa tumeonyesha watu wanaume na wanawake ambao wamevalia nguo yenye mefanana, nguo ya rangi nyekundu. Mmoja wao ambaye ako mbele tunaona ameshika bendera kubwa sana la Kenya, wengine wakiwa wameshika pia bendera ndogo ndogo kwa mkono wao ya Kenya. Wengine tunaona wanasukumwa kwa kiti viti, wengine kando kidogo tunaona pia kuna bendera la Kenya.

Kuna ghorofa refu sana iko hapa hili ghorofa inaonekana kuwa iko na milango iliyo imefanana tena kuna karatasi kwa kila mlango tena tunayoiona kwa hii ghorofa tunaona madhirisha iliyo juu sana na ni kidogo kidogo.

Kinachoonekana hapa, tunaona kuna mtu anayelala kwa mchanga, anaonekana kuwa ameanguka, tena huko kando kidogo tunaona inakaa hapa ni uwanja ,vile tunanyoiona kuna viti vilivyo na rangi ya bendera la Kenya, tunaiona kwa umbali saana. Tunaona tena hapo katikati kuna meza.

Mahali tumeonyeshwa ni nyumba inaonekana ni darasani. Tunaona dawati zenye zimeekwa. Kwa hizi dawati tu tunaona kuna viti, kuna kiti moja imeanguka. Tena juu ya dawati moja tunaona kuna kitabu. Hapo mbele kwa mkuta tunaona kuna kitamba imeandikwa happy alafu kuna mchororo zimechorwa.

Hapa tunaona vitu za watoto kuchezea kusikiwa mbali sana. Tena tunaona kando kidogo kuna miti kubwa sana. Kwa hii njia pia, tunaona ni njia kuna vitu zimeonekana kidogo si vizuri sana. Tena tunaona kuna maua zilizokatwa vizuri zenye zimefuata hili njia.

Hapa tunaona watu ambao wamevalia nguo yenye imefanana nguo nyekundu. Kuna wenye wanatembea, kuna wenye wamekaa na kunao walio kwenye kiti ya kubeba wakiwa wote ni kama wamevalia nguo zinafanana, kofia kwa wanaume tena imefanana wakiwa wameshikilia kitu imeandikwa team kenya na bendera ndogo ndogo mikononi.

Hii meza, tumeonyeshwa meza yenye iko kando kabisaa, kando iko na talakilishi, juu tena tunaina mtu mwenye amekaa karibu, kuna vitu zimewekwa karibu na hizo meza, tena kando mbali kidogo kuna vitabu zimepangwa vizuri.

Wachezaji ambao wamevalia nguo za juu zote zenye zimefanana, kuna kitu yenye wameshikilia kwa mkono yake imeandikwa Kenya National player Olympic competition five million kenya shillings .

Hili mwanamume na mwanamke ni wanariadha wa Kenya. Mmoja amevalia amevaa Kenya, mwingine imeandikwa Koech. Wote wawili wameshika bendera la Kenya nyuma yao. Tena kuna maandishi zenye zimeandikwa, na tena hapo chini wameandika Nancy Chelangat Koech Nationality Kenya Date of Birth Sport Para Athle .

Hapa inaonekana kuwa mahali pa kucheza kwa watoto. Vile tunavyoona kuna vitu zimewekwa juu, tena kando kidogo tunaona kuna vitu zingine zenye zimefanana na hio karibu inaonekana kuwa pia ni ya watoto kuchezea.